Kuna sahani yenye wali uliopikwa vizuri, ukiandamana na maharagwe ya nazi. Pembeni, kuna vipande vidogo vya tango na jani la palsli . Kando ya sahani hiyo kuna glasi ya juisi tamu inayovutia macho.

Kwenye sahani nyeupe iliyowekwa mezani kuna vipande vitatu vikubwa vya viazi karai, soseji mbili na michuzi miwili tofauti iliyowekwa kwenye vibakuli vidogo viwili. Mpangilio wa vitafunwa hivi unavutia na kuamsha hamu ya kuonja.

Bahari laonekana kwa umbali na kwa uwazi vizuri. Mbele yake kuna ufukwe mrefu uliojaa mchanga mweupe. Miti aina tofauti imesambaa sehemu mbalimbali za ufukwe huo ikiongeza urembo wa mandhari. Anga imefunikwa na mawingu lakini bado mwanga unapenya kidogo. Hali ya hewa yaonekana kuwa tulivu.

Kwenye meza kuna sahani iliyowekwa sambusa pamoja na kitafunwa kingine kinachoonekana kitamu. Pembeni za sahani hiyo kwenye kona zake, zimepangwa vipande vya limau vilivyokatwa vizuri vikiwa vimependezesha mwonekano wa chakula. Harufu yake ya kuvutia na mpangilio wake mzuri unafanya mtu atamani kuonja chakula hiki.

Chakula mbalimbali kimepangwa kwenye sahani tofauti, zikiwemo vipande vya matoke na pilau inayovutia macho. Vyote vimewekwa juu ya mkeka na mpangilio wake umefanywa kwa ustadi unaovutia macho na kuamsha hamu ya kula.

Shambani kuna mimea inayofamana na mboga ilikuwa kati ya mistari ya mashamba ya migomba. Migomba imepangwa kwa safu tofauti mingine ikiwa midogo bado na mingine ikiwa imekomaa kabisa. Mandhari inaonyesha mchanganyiko wa mazao kwa ustawi wa kilimo.

Sahani yenye wali wa rangi ya kahawia uliopikwa pamoja na mbaazi, viazi, na pilipili ya kukaanga upande wa sahani. Chakula hiki kinaonekana kitamu sana na kilicho na mlo mzuri unaofaa kwa mwili.

Katika bakuli lililowekwa kwenye meza , yamo mandazi yaliyopikwa vizuri labda yametengenezwa nyumbani. Mandazi haya ni vitafunwa bora vya kunywa chai au soda pamoja nayo.

Mwanaume mwenye fulana ya kahawia na kaptura ndefu nyeupe aina ya cargo anakata mnazi kwa kutumia kisu. Tayari ameanza kulipasua. Nyuma yake kuna viti vya plastiki vya blue vilivyopangwa pamoja kwa rundo.

Jua lina zama na linonekana kutoka mbali likwa na rangi ya machungwa mekundu. Picha imepigwa nyuma ya matawi ya miti na matawi hayo yamefutwa ili yasionekane wazi.

Nyama ya shawarma kama inavyopikwa kwenye hoteli. Mhudumu ameikata vipande vidogo vidogo na kuandaa shawarma moja labda kwa ajili ya mteja. Anaonekana akiongeza mchuzi juu yake ili kuiongeza ladha.

Watu watatu wamesimama karibu na meza yenye samaki waliokaushwa. Mwanamke aliyevaa mavazi ya buluu na kilemba anazungumza huku wanaume wawili wakimsikiliza pembeni. Samaki wamelala kwenye karatasi, wakiashiria biashara au maandalizi ya chakula sokoni.

Fukwe yenye miti mirefu na michikichi iliyotulia kwa hali ya anga huku mabaki kutoka baharini yakiwa yamepelekwa na mawimbi hadi ufukueni. Kando ya mchanga huo kuna mashua kadhaa zilizowekwa juu ya ardhi zikisubiri safari nyingine ya baharini. Mandhari yote inaleta hisia ya utulivu na uzuri wa Pwani.

Bwawa kubwa la samaki lenye maji tulivu yanayoyumba kwa upole. Chini ya maji hayo, samaki wa spishi na ukubwa mbalimbali wanaogelea kwa ustadi, wengine wakikimbia kwa kasi, wengine wakiteleza taratibu. Rangi zao zinang'aa chini ya mwanga, zikileta mandhari hai na yenye kubadilika kila mara ndani ya maji.

Sahani ya kwanza ina biriani yenye rangi ya kuvutia huku ikipambwa na kachumbari safi, mayai matatu ya kuchemsha, mchuzi wa nyama na mikate miwili ya mviringo inayofanana na chapati, sahani ya pili ni pilau lenye vipande vya viazi, nyama, kachumbari, pilipili ya kukaanga na tunda la ndizi lililotiwa pembeni.

Katika eneo la soko wazi kuna maonyesho makubwa ya vyakula vya baharini. Aina tofauti za samaki, kamba na hata kengele za baharini zimepetiwa kwenye besheni tofauti tofauti. Zimewekwa tayari kwa wateja mbaimbali kuweza kununua.

Mwanaume amevaa koti jeupe la maabara, amezungukwa na vifaa mbali mbali za maabara kama vile mirija na majaribio na chupa za kemikali. Anaonekana makini akichanganya vimiminika kana kwamba anafanya majaribio ya kisayansi. Uso wake unaonyesha umakini wa hali ya juu katika kazi yake.

Mti wa ndizi unabeba ndizi kubwa sana unaengeshwa na kitembe ilikuzia kuanguka au kupinda kutokana na uzito wa ndizi hizo. Mti huu upo kwenye shamba ambalo kuna mimea mbalimbali iliyopandwa.

Mamba wakubwa wanne wanaonekana wamelala wakiwa wamejitandaza, huenda wakipata jua katika bwawa lililokauka. Picha inaonekana kupigwa kutoka kwa umbali na mamba hao wako kwenye eneo lililozungushiwa uzio.

Kamba zilizokarangwa hadi kuza rangi ya dhahabu zimewekwa kando ya wali laini, zikiandamana na mchuzi mtamu unaovutia. Vipande vya ndimu viko tayari kuongeza ladha huku vyombo vya kulia vikiwa vimewekwa pande zote mbili za trei tayari kwa mlo huu.

Mimea wenye rangi ya kijani kibichi na umbo lenye majani mengi umestawi vizuri kukiwa na maua mekundu yaliyosambaa sehemu mbali mbali ya matawi yake. Maua hayo mekundu yanang'aa vizuri chini ya mwanga wa jua yakionekana kupendeza na kuvutia macho ya mtu yeyote anayeyatazama. Mandhari hii inaleta hisia ya utulivu na uzuri wa asili.

Shambani wazi la upandaji una mti wa ndizi wenye majani mabichi na wenye afya nzuri, ukiwa umebeba kichane cha ndizi kinachoonekana kuwa kizuri na chenye afya. Upepo mwanana unapuliza taratibu ukitikisa majani ya mti huo, huku jua likimulika kwa upole na kufanya ndizi hizo kuonekana kuvutia zaidi.

Mti wa mnazi umesimama ufukweni. Chini kina mchanga mwingi ulio mweupe na pembezoni kuna miti ya aina tofauti inakuwa mbali kidogo nyumba inayoonekana ikiwa imejificha kati ya miti anga imefunikwa na mawingu ikionyesha hali ya hewa yenye ukungu.

Viungo mbalimbali vya rangi na muundo tofauti vimewekwa kwenye beseni tofauti na kusambazwa vizuri kwa ajili ya kuonyeshwa. Mpangilio wake unaonyesha mchanganyiko wa viungo vyenye harufu na ladha tofauti vikivutia ladha ya wateja sokoni ili kuvichagua na kuvinunua.

Sahani mbili za pilau kila moja ikiwa na ndizi, viazi, pilipili ya kukaanga na kachumbari tamu na vipande vya nyama ziko katika mezani, pia kuna vinywaji tofauti vya kuburudisha mwili na kunazo bakuli tatu tofauti zenye supu.

Kuna eneo linaloonekana kama kichaka lenye mimea mingi ya kijani iliyokua pamoja kwa wingi na kuunda mandhari yenye rangi angavu ya asili. Pembeni ya eneo hilo, mchanga unaweza kuonekana wazi ukionyesha utofauti wa mandhari. Juu angani, mawingu yameenea yakifunika jua na kuipa hali ya hewa mwonekano wa utulivu na mashaka kwa wakati mmoja.

Nyoka amelala kimya juu ya tawi la mti ndani ya eneo linaloonekana kama uzuio au chumba maalum cha kumhifadhi. Mwili wake umekunjamana kwa utulivu huku macho yake yakionekana makini kana kwamba anatazama mazingira yanayo mzunguka. Mandhari hii inatoa mchanganyiko mzuri wa asili na hisia za tahadharia.

Mkono umeshikilia mishkaki mingi ikiwa imepangwa vizuri kwenye mshikio, harufu tamu ya nyama inayoungua taratibu inajaa hewani huku moshi mwepesi ukipaa juu. Mwanga wa makaa unaowaka unazifanya nyama hizo zionekane za kuvutia na kumfanya mtu atamani kuonja mara moja.

Kundi la miti wazi. Kwenye mti mmoja kuna tumbili aliyekamatwa akiwa amekaa kwenye tawi la mti. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua na utulivu mwingi.

Tupo ndani ya zizi la kukamulia maziwa ambapo kuna ng'ombe kadhaa waliopangwa vizuri. Mashine ya kukamulia maziwa inaonekana ikifanya kazi ikikamua ng'ombe mmoja kwa utaratibu. Eneo nzima linaonekana safi na limepangwa vizuri ikiwa na mazingira ya usafi na mpangilio unaoonyesha umakini wa mfugaji katika kuhakikisha maziwa yanapatikana kwa njia salama na bora.

Kaimati zilizo andaliwa vizuri na kuwa na rangi ya kahawia. Inayo vutia macho. Zimepakwa sukari na kuwekelewa juu ya sahani iliyo nyeupe na kupangiliwa kwa utaratibu mzuri.

Ufuoni mwa baharini tunamuona mwanaume aliyevalia shati la kijani kibichi lililo na maandishi tofauti. Yuwaonekana kuwa amejitolea sana kuandaa kamba miti aliyovua katika baharini. Nyuma yake kunao watalii tofauti waliokatika shuhuli za mbalimbali. Anga yavutia, maji yametulia.

Ndani ya waya wa miiba kunaye mnyama mmoja anayejulikana kama mamba amejilaza chini huku akiota jua na kutulia kwenye nyasi kando ya bwawa la maji.

Vyombo viwili vya kubebea chakula, vimetiwa biriani ya kuku. Chakula hiki kinapendeza macho. Mchuzi, nyanya na vipande vya tango vimepangwa kwa utaratibu juu yake.